Paketi nyingi za bidhaa zenye jina Bayofiksi. Kwenye kila paketi kuna picha ya mbegu mbalimbali za mazao kama maharage na kundi, zenye rangi tofauti ya kijani, nyekundu na kahawia. Maandishi madogo yanaweza kuashiria kuwa ni mbegu bora, mbolea au bidhaa za kilimo zinazohusiana na maduka ya pembejeo za kilimo.

chupa ya dawa yenye rangi ya kahawia na lebo nyeupe na njano na yenye jina "dectomax", iliyoandikwa kwa rangi ya bluu, nyuma yake kuna sanduku lenye maelezo yanayoonyesha kuwa ni dawa ya sindano kwa ajili ya ngombe na kondoo, yenye ujazo wa mililita hamsini. Hii ni badhaa inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na ni muhimu kwa matibabu ya wanyama .

paketi ya dawa ya mifugo yenye jina (TYLOSIN), iliyoandikwa kwa herufi kubwa za kijani, chini ya paketi ina maandishi yakionyesha matumizi yake. Paketi ina picha ya ndege watatu tofauti ambae ni jogoo, njiwa na ndege mdogo, ikionyesha dawa hiyo inatibu ndege, hivyo kusisitiza afya ya wanyama .

Mfuko mweupe ulioandikwa mbolea hai ya "AgriFlora". Mfuko una nembo katikati na inaelezea kuwa ni mbolea asili inayoboresha ardhi kwa afya na mavuno mengi. Ingawa ni mbolea kwa ajili ya mimea inayohusiana na bidhaa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za wanayama ambayo huuza mahitaji ya kilimo na mifugo.

Chupa kadhaa za bidhaa za kilimo na labda za mifugo zikiwa zimepangwa kwenye rafu, chupa kubwa iliyo mbele ina lebo iliyoandikwa "AGROFEED PLUS " ikionyesha inahusiana nambolea na lishe ya mimea, chupa nyingine zimepangwa nyuma inaonekana kuwa ndani ya duka la bidhaa za kilimo.

Rafu nyingi zilizojazwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo chuma, pakti na makopo, bidhaa hizi zinaonekana kuwa ni dawa na virutubisho. Baadhi zikiwa na nembo na majina yanayohusiana na matumizi ya wanyama kama vile mifugo. Mpangilio huu wa bidhaa nyingi za matibabu na virutubisho huashiria kuwa hili ni duka au sehemu inayouza pembejeo za kilimo na dawa za wanyama.

Watu wawili waliovaa nguo za kujikinga na kofia za bluu wakifanya kazi ndani ya chumba kinacho onekana kama maabara au kiwanda, mtu alie mbele amevaa koti jeupe na anashughulikia vifaa vinavyoonekana kama dawa au sampuli zilizopangwa kwenye meza, nyuma yao kuna rafu zenye vifaa au bidhaa nyingine hii inaashiria shughuli za uzalishaji au upimaji wa bidhaa za kilimo na dawa za wanyama.

Bidhaa mbili zenye jina Ashidox-n moja ikiwa kwenye boksi na nyingine kwenye chupa kubwa, bidhaa hizi zina picha ya kuku na zimeandikwa maneno ikionyesha ni dawa za wanyama hasa kuku, bidhaa hizi huuzwa mahususi kwa ajili ya afya na matibabu ya mifugo ambayo ni kuku.

Jengo lenye bango linalosomeka"Agrovet na wakulima line", hii inaashiria duka au biashara inayohusika na bidhaa za kilimo na mifugo. Milango ya duka ipo juu kidogo ya duka, juu ya jengo kuna madirisha na upande wa kulia wa picha kuna mti wenye majani ya kijani kibichi. Hii ni tafsiri ya biashara muhimu inayohudumia wakulima na wafugaji.

Ndani ya duka la bidhaa za kilimo na dawa za wanyama, watu waliopo ndani ya duka wamevaa barakoa. Huku bidhaa kama chupa za dawa au pembejeo zikiwa zimewekwa juu ya maboksi meupe. Wauzaji na wanunuzi wanashirikiana, ikionyesha biashara muhimu katika sekta ya kilimo na mifugo.

Mwanaume mmoja mwenye tabasamu pana, akiwa shambani akiwa amechuchumaa katikati ya miti mingi ya mapapai iliyojaa matunda mabichi. Ametabasamu na anaonekana kufurahia mazingira hayo ya kilimo. Shamba lina miti mingi ya mapapai kwa ajili ya biashara ambalo ni zao muhimu kwa kipato cha wakulima.

Kundi la watu wanne wanaonekana wakivuna matunda kutoka kwenye miti midogo iliyojaa. Watu watatu wamevaa mavazi ya kijani kibichi na mmoja amevaa koti jekundu. Wote wamevaa buti za mpira na wanaonekana wakikusanya matunda kwenye kreti za plastiki za njano zilizowekwa chini. Hii inaashiria shughuli ya kuvuna zao la biashara.

Wakulima wawili wakikusanya mazao ya biashara shambani, wakiweka viazi kwenye masanduku ya rangi mbalimbali kama bluu, kijani na pinki, tayari kwa kupeleka sokoni. Shamba limelimwa kwa mistari, ambapo viazi ndio vimevunwa na shamba hilo lina nyasi ya mimea ya kijani kibichi, kwa mbali ya shamba kuna miti na anga ni jepesi. Mazao hayo hupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la biashara ambalo ni vitunguu, vikiwa vimepandwa ardhini, juu kuna majani ya kijani kibichi na chini ndiyo vitunguu ambavyo vimepandwa kwenye udongo mweusi. Pembeni ya vitunguu kuna majani madogomadogo ya kijani kibichi, vitunguu hivi huvunwa na kuuzwa sokoni.

Kijana mmoja amesimama katikati ya shamba kubwa la mahindi yaliyokomaa yenye rangi ya kijani kibichi. Kijana huyu amevaa flana nyeupe na suruali ya jinsi ya bluu akionyesha, anatunza au kuvuna zao la biashara.

Kundi kubwa la watu, wanaume na wanawke, wakiwa wameketi kuchambua zao jekundu ambalo ni kahawa, yaliyotandazwa kwenye turubai kubwa. Nyuma yao kuna watu wengine wamesimama na majengo machache. Hii inaashiria shughuli ya usindikaji, au maandalizi ya zao la biashara.

Rundo kubwa la mananasi yaliyovunwa, yametandazwa ardhini, mwanamke aliyevaa nguo za kawaida, ameinama akichagua au kupanga mananasi hayo, nyuma yake kuna watu wengine kadhaa na vibanda vinavyoashiria ni soko aina ya biashara. Hii inaonyesha shughuli kuuza au kununua mananasi ambalo ni zao la biashara.

Mkulima akiwa amevalia nguo za bluu na kofia akicheka kwa furaha huku amechuchumaa karibu la rundo kubwa la nyanya za rangi nyekundu na manjano zilizovunwa, mikononi mwake ameshikilia nyanya hizo, na nyuma yake kuna mimea mingi ya kijani kibichi yenye nyanya ambazo bado hazijaiva, mazao haya hupelekwa sokoni kuuzwa.

Mandhari ya miti mbalimbali yenye majani mengi ya kijani kibichi, ikiwemo miti ya migomba na mapapai kwa upande wa juu wa kushoto kuna paa la jengo, likiwa na bati anga linaonekana wazi na mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria mazingira ya kilimo yanayofaa kwa mazao ya biashara.

Rundo la vikapu vingi vya rangi ya manjano vilivyojaa matunda mabichi ya parachichi, vikiwa vimepangwa kando ya mti wenye majani mengi ya kijani kibichi, kuashiria mavuno mengi ya zao la biashara.

Wanawake wawili na wanaume watatu wakiwa shambani wakivuna nafaka ambazo ni mahindi na wakishika nafaka hizo mikononi mwao. Wamevaa nguo za kawaida na karibu yao kuna vikapu viwili vikiwa vimejaa nafaka hizo. Shambani huko kumejaa mimea iliyokauka na anga ina mawingu ya kawaida. Shughuli hii inawakilisha mavuno ya nafaka kwa ajili ya biashara.

Migomba ya ndizi yenye majani makubwa ya kijani kibichi, na ikiwa imefungwa mifuko miupe, ikiwa imesimama kwenye eneo lenye nyasi na magugu makavu chini yake, anga la bluu lenye mawingu meupe linaonekana juu, likionyesha mazingira yanayofaa kwa ukuwaji wa zao hilo la biashara.

Mwanaume aliyevaa sweta la blue na kofia akishika mkungu wa ndizi huku akiwa na mikungu mingi ya ndizi mbichi ya kijani iliyofungwa chini. Sakafu imejaa maganda ya ndizi na nyuma Kuna meza na kitu cha plastiki na mtu aliyekaa mbele ya meza hiyo na uukutani Kuna mabango yenye maandishi yanayoweza kuwa matangazo au taarifa ya biashara ya ndizi. Shughuli hi inawakilisha kilimo cha ndizi za biashara.

Wakulima wawili wakivuna majani ya chai kwenye shamba kubwa la chai. Mkulima mmoja amebeba kikapu mgongoni. Nyuma yao kuna miti mikubwa iliyopamba mandhari. Hii inaashiria kilimo cha mazao ya biashara na kazi ngumu ya wakulima.

Mmea wa kahawa uliostawi vizuri ukiwa umefunikwa kabisa na maua meupemeupe. Majani yake ni ya kijani kibichi yakionyesha afya njema. Maua haya ndiyo ishara ya kuanza kwa msimu wa mavuno ya kahawa. Mmea muhimu wa biashara unaotoa zao la thamani kubwa.

Mkulima aliyevaa nguo za kawaida, yupo shambani akihudumia mimea ya nyanya iliyolimwa kwenye mifuko myeusi. Mimea hiyo ina nyanya ambazo bado mbichi na nyingine zimekaribia kuiva. Hii inaashiria kilimo cha biashara kwa ajili ya soko.

Kundi la watu baadhi wakiwa wanawake na wanaume, wakifanya kazi katika shamba. Wanaonekana wamekusanyika karibu na rundo kubwa la viazi. Baadhi yao wanajaza viazi kwenye mifuko myeupe. Hii inaashiria mavuno na ufungashaji wa mazao ambao yanaweza kuwa zao la biashara. Nyuma yao kuna miti au mimea mingi.

Majani mengi ya mahindi yaliyokauka, yaliyopangwa na kuning'inizwa kwa uangalifu kwenye fremu za mbao. Haya yanaonekana kuwa ni sehemu ya mchakato wa kuyakausha baada ya kuvunwa shambani. Utaratibu huu ni muhimu katika kuandaa mazao kwa ajili ya soko na kiasi cake kikubwa inaashiria kilimo cha biasharna.

Kundi la watu ambao ni wakulima wakiwa wamekusanyika karibu na lundo kubwa la mazao, mazao hayo yanayoonekana kuwa pilipili hoho za kijani yaliyowekwa kwenye vikapu vikubwa, hii inaashiria mchakato wa uvunaji na maandalizi ya mazao kwa ajili ya soko linaweza kuwa zao la kibiashara, linalolimwa kwa wingi.

Shamba kubwa ambapo mkulima yupo akichuma papai lililoiva. Miti ya mapapai imejaa matunda mabichi kwenye shamba ikionyesha mavuno tele. Mkulima anafanya kazi kwa uangalifu. Haya ni mazao muhimu kwa wakulima yanayowasaidia kujipatia kipato kutokana na kilimo chao.

Wanaume wawili shambani wakiwa wamevaa nguo ya kawaida na wakiwa wamevaa kofia nyekundu na wanapaki karoti zenye majani ya kijani kibichi kwenye mfuko mrefu mweupe, karoti nyingine zimetapakaa chini na kuna ndoo iliyojaa kitu kinachoonekana kama maji ya udongo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mashamba na miti na pia kuna gari lililoegeshwa pembeni hii inaonesha shughuli ya uvunaji wa zao la biashara.

Mkulima mmoja amevaa nguo za kawaida, amesimama katikati ya shamba kubwa la kabichi. Kabichi zimekomaa na zenye majani mapana, zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu zikionyesha utunzaji mzuri. Hii inawakilisha kilimo cha kabichi kama zao la biashara.

Mwanamke akitabasamu, ameketi katikati ya rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizoiva, zikiwa zimekusanywa chini na kuwekwa kwenye vikapu na zingine zikiwa zimewekwa kwenye ndoo, amevaa flana nyekundu na suruali nyeusi, wingi wa nyanya unaashiria mavuno makubwa kwa ajili ya kuuza kama zao la biashara.

rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyoiva kuna mtu mmoja yupo anamwaga vitunguu kutoka kwenye kikapu, nyuma kuna miti ya kijani kibichi na anga ni la jepesi . wingi huu wa vitunguu ikiashiria mavuno makubwa tayari kwa kuuza sokoni kamazao la biashara.

Shamba la migomba ambapo ndizi zinaonekana zikikua, migomba imepangiliwa vizuri na baadhi ya ndizi zimeanza kuonekana kwenye mashina, majani ya migomba ni mikubwa na yenye rangi ya kijani kibichi. Mazingira haya yanaonesha ukuaji mzuri wa mimea ambayo hutumika kama zao la biashara.

Shamba kubwa la vitunguu ambapo vitunguu vingi vimepandwa kwa mpangilio na vingine tayari vimekusanywa kwenye mifuko ya rangi ya zambarau. Mazao hayo yamepangwa vizuri kwenye ardhi yakiashiria kilimo chenye mpangilio. Vitunguu ni zao muhimu la biashara.

Mkulima akitabasamu akiwa amechuchumaa shambani ameshikiria rundo la viazi vilivo ng'olewa hivi punde shambani, yuko katikati ya shamba lenye mimea mingi ya kijani kibichi, hii inaashiria mavuno ya zao muhimu la biashara ikionyesha tija ya kilimo.

Shamba kubwa lililojaa mboga ya kijani kibichi ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri, katikati ya shamba, kuna wakulima wawili wakiwa wameinama wakihudumia mboga hizo labda wakipalilia au kuvuna. Mazingira hayo ya nje na mimea mingi ya kijani inaonekana nyuma. Mboga ni zao maarufu la biashara, ambapo wakulima hulima kwa lengo kuu la kuuza sokoni ili kujipatia kipato.

Mwanamke aliyevaa nguo za kawaida na buti nyeusi, ameshikilia beleshi mkono mmoja, ameinama akifanya kazi kwenye rundo kubwa la zao la biashara la rangi nyekundu ambalo ni kahawa, ndani ya sehemu iliyojengwa kwa ukuta wa matofali na mbele yake kuna gunia lililojaa kahawa, na kuna mtu anabeba gunia lingine. Shughuli hii inawakilisha maandalizi ya mazao ya kahawa kwa ajili ya biashara.

Kundi la watu wakivuna na kusafirisha mazao ambayo yanaonekana kuwa matunda mekundu mengi yaliyotapakaa chini, watu kadhaa wamebeba ndoo zilizojaa matunda hayo vichwani huku mmoja akiyachurukuta kutoka kwenye ndoo. Hii inaashiria mchakato wa uvunaji na usindikaji wa mazao ya biashara, labda kahawa ambayo ni muhimu kwa uchumi wa wakulima na nchi.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vilivyo vunwa vikiwa juu ya udongo na majani, ya vitunguu vimekauka, vitunguu vimekusanywa pamoja vikiashiria mavuno mengi, pembeni kuna majani ya kijani kibichi na maua, hii inawakilisha zao la biashara ambalo huuzwa sokoni baada ya kuvunwa.

Shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo imepandwa kwa mpangilio na mingi inaonekana kuwa na matunda ya ndizi ambayo bado hayajakomaa, anga linaonekana wazi na samawati likionyesha hali ya hewa nzuri. Kilimo hiki cha ndizi ni kizuri cha biashara.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wamesimama kwenye bustani ya miti ya miembe iliyojaa matunda, watu wawili wanashika maembe yaliyovunwa. Pembeni ya nyumba inaonesha miti mingi ya maembe iliyojaa matunda yaliyokomaa, hii inaashiria shughuli ya kuvuna zao la biashara la umuhimu.

Mkulima kijana akitabasamu ,akisimama shambani na kushika pilipili hoho mbili za rangi ya kijani kibichi, mbele yake kuna magunia mawili yaliyo jaa pilipili hoho, gunia la kwanza ni jeupe na la pili ni rangi ya kijani hafifu na bluu hafifu. Zao hili la pilipili hoho likiwa zao la biashara linampa mkulima kipato na kuchangia uchumi.

Mwanamke ambaye ni mkulima akiwa amesimama katikati ya shamba lenye mimea mirefu ya kijani, anaoneka akitazama au kuyachunguza matunda ya kijani yaliyokomaa, hili inaonyesha wazi kilimo cha mazao ya biashara ambayo yanalimwa kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Mwanamke akichuma matunda mekundu kutoka kwenye mmea ambao ni kahawa, akiyakusanya kwenye beseni la kijani. Hii ni taswira inayoonesha uvunajivu wa zao la biashara shambani.

Mkulima aliyopo shambani akivuna mananasi anaonekana amevaa kofia ya kujikinga na jua pamoja na mavazi ya kazi .Mananasi yaliyo komaa yanaonekana yakikusanywa katika kikapu cha plastiki cha bluu mazao haya ni ya biashara na yanaonyesha juhudi kubwa za kulimo cha mazao ya biashara ambacho kinasaidia kuongeza kipato cha mkulima. Mazingira ya shamba ni safi na yanaonyesha kilimo cha kisasa cha mananasi.

Bustani ndogo ya mboga ikiwa na mimea mbalimbali ya kijani na nyekundu iliyopandwa kwa mistari nadhifu. Kuna uzio mdogo wa mbao mbele na miti au vichaka vikubwa nyuma ikionesha eneo la kilimo cha bustani kinacholimwa na wakulima.

Shamba kubwa la miti ya papai ikiwa imepandwa kwa mistari mirefu na nadhifu. Njia ya udongo ipo katikati ya safu za miti na baadhi ya papai chache zimeanguka chini. Mpangilio wa shamba unaashiria kazi ya kilimo inayofanywa na wakulima.

Shamba lenye miti ya mapapai yenye afya, ikiwa imejaa matunda mengi mabichi yanayoning'inia kwenye mashina ya miti, huku chini kukiwa na nyasi fupi za kijani kibichi na baadhi ya majani yaliyokauka.

Wafanyakazi wa shambani wakiwa katikati ya mavuno mengi ya nyanya kuna makasha mengi meusi yaliyojaa nyanya nyekundu zilizovunwa zikiwa zimepangwa kwa safu, kwa nyuma watu wanaonekana wakiendelea na kazi ya kupakia nyanya kwenye hizo makasha, hii inaashiria mchakato wa uvunaji wa zao la biashara ambapo nyanya hulimwa kwa awamu kwaajili ya soko.

Shamba kubwa lililo limwa, lenye pande mbili, ambalo lina mimea mirefu ambayo ni mahindi, na mimea inayo enea chini ambayo ni matikiti maji, kunanjia ya udongo katikati ya hiyo mimea, hii inaakisi eneo la kilimo ikiwa ni ishara za harakati za mkulima shambani.

Trekta la bluu limeunganishwa na mashine kubwa nyekundu ya kilimo, labda reki ya nyasi, kwani shamba kubwa yenye nyasi ya kijani na miti ya kijani kibichi. Inaashiria kilimo cha kisasa, na ufanisi shambani, chini ya anga la bluu lenye utulivu.

Mashine yenye rafu nyingi zilizopangwa kwa wima, zikishikilia trei za rangi nyeusi zilizojaa nyasi ndefu zenye rangi ya kijani kibichi. Mashine hii inatumika kukuza mazao kwa haraka, na inaashiria mfumo wa kilimo wa ndani.

Mashine ya kilimo, inayotumika kukatia nyasi, yenye rangi ya kijani kibichi, na baadhi ya sehemu nyeusi, na ina matairi meusi na ina sehemu ya kukatia nyasi. Ni mashine muhimu kwa ajili ya kukatia nyasi shambani, ili kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Trekta kubwa la rangi nyekundu likilima shamba. Kuna watu wawili kwenye trekta hilo na nyuma yake kuna kifaa cha kulimia kinacho chakua udongo. Mandhari inaonyesha shamba la kijani kibichi na anga la bluu; hii inaonyesha matumizi ya mashine katika kilimo.

Ndani ya hema kubwa la kisasa, ambapo mimea inakuzwa katika vyungu vyeupe, kuna mashine ya kisasa ya kilimo mbele ya mimea. Mimea hiyo imepangwa kwa safu ndefu, inaonekana kuwa na matunda yaliyo komaa. Hii inaonesha matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika kilimo.

Chafu kubwa iliyojaa mimea ikitumia mfumo wa kisasa kilimo bila udongo. Kuna mashine mahali ya kubebea au kuinua ambayo ina rangi ya njano na nyeusi. Mashine hiyo inatumiwa na mfanyakazi anayehudumia mimea, imeundwa kurahisisha kazi nzito au zenye kuhitaji kufika sehemu za juu shambani ikionyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa.

Mimea ya kijani kibichi inayokuwa kwa wingi na kwa mpangilio mzuri ndani ya chafu ya kisasa. Mimea hiyo imepandwa kwenye rafu au vitanda vilivyopangwa kwa safu na kuna taa maalumu za kukuza mimea zikining'inia juu. Uwepo wa miundombinu hii inaakisi mitambo ya kilimo, inayotumika katika kilimo cha kisasa.

Mfumo wa kisasa wa kilimo unaofanana na chafu, kuna miundo ya chuma ilivyobeba vyombo vya kupandia zenye rangi ya bluu na nyeusi zilizochapishwa namba juu yake . Mimea midogo juu ya kijani kibichi nakua kwa mpangilio ndani ya vyombo hivyo .mfumo huu wa mtambo unahakishi mitambo ya kisasa ya kilimo.

Mashine kubwa ya kilimo yenye kichwa cha kuvunia, mashine hiyo ina rangi nyekundu na ya njano na ina vibati vingi vya chuma, ipo katikati ya shamba lenye nyasi za kijani kibichi na maua madogo ya njano, anga ni la bluu. Hii mashine inatumika shambani kuvunia maua.

Trekta kubwa la kisasa lenye rangi ya kijani na njano na matairi makubwa meusi lipo shambani likiwa linalima shamba, ardhi inaonekana kuwa imetaarishwa kilimo ikiwa na mistari ya matuta, kwa mbali kuna miti na anga lina mawingu hii ni shughuli maalumu inayotayarisha ardhi kwa ajili kilimo cha mazao.

Trekta kubwa la kisasa lenye rangi nyeusi, nyuma ya trekta kuna kifaa cha kulimia chenye rangi nyekundu kikichimba udongo na kugeuza na kuacha mistari iliyonyooka ya udongo, dereva amekaa kwenye kiti cha trekta akiongoza mashine, mandhari ya nyuma ni milima isiyo na miti mingi na anga lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Shughuli hii inawakilisha matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Mimea mbalimbali ya kijani kibichi, ikikua kwenye mfumo maalumu wa kisasa. Mimea hiyo imepandwa ndani ya matangi ama mabakuli yaliyopangwa kwa safu, yakiwa yamewekwa kwenye miundo ya chuma inayo elea juu ya ardhi. Mpangilio huu wa vifaa na matumizi ya miundo maalumu kwa ajili ya kilimo inawakilisha mitambo ya kilimo inayotumika katika kilimo cha kisasa.

Trekta nyekundu likilima shamba, likiendeshwa na dereva mmoja. Udongo wa shamba umelimwa na ni wa rangi ya kahawia. Nyuma ya trekta kuna trekta na miti na mimea mingi ya kijani. Hii inaakisi matumizi ya mashine katika kilimo, ikiharakisha na kurahisisha kazi ya kulima ardhi

Trekta kubwa la rangi ya bluu likiendeshwa na mwanamume likiwa shambani ,inaonekana ardhi inalimwa na kutayarishwa kwaajili ya kilimo .trekta hili ni mfano wa mashine muhumi zinazotumika kurahisisha kazi za kilimo cha kisasa.

Mimea ya kijani kibichi ikioteshwa kwa utaratibu ndani ya chafu, mimea hiyo imepanda kwenye miundo maalumu, inayofanana na meza huku mabomba meupe na yale meusi yaliyo pinda yakionekana chini yake, yakitumika kama sehemu ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Hii ina akisi kilimo chenye ufanisi na kinachothibitiwa kinachotumia vifaa vya kisasa.

Bwawa kubwa la maji lenye maji tulivu likiwa na vizimba au majukwaa ya kuelea lenye umbo la mraba lililowekwa ndani yake pia husaidia shughuli za samaki watu kadhaa wapo wakifanya kazi kwenye majukwaa hayo kando ya bwawa kuna gari dogo la kubebea mizigo na trela mbili na nyuma kuna milima iliofunikwa na mimea ya kijani.

Tenki la maji la kuwekea samaki likiwa na samaki wadogo kadhaa wenye rangi mbalimbali wakiogelea ndani yake, maji yanaonekana masafi na kuna mapambo chini pamoja na taa iliyowaka na mimea kwa ajili ya samaki, hii ni mfumo mdogo wa kufuga au kutunza samaki ndani ya eneo maalumu.

Mabwawa ya saruji yaliyogawanyika, yaliyojazwa maji yanayotumika kwa ufugaji wa samaki, katika mabwawa hayo kuna samaki wadogo wengi wanaoonekana wazi. Huu ni mfumo wa kisasa wa ufugaji wa samaki unaoonesha jinsi samaki wanavyofugwa kibiashara.

Eneo kubwa lenye mabwawa ya maji yaliyotenganishwa, yaliyoundwa kwa ajili ya ufugaji samaki. Nyuma ya mabwawa kuna miti mingi ya kijani kibichi. Anga ni la wazi na lenye mawingu meupe. Mabwawa haya hutumika katika ufugaji samaki, kwa ajili ya biashara.

Kundi kubwa la samaki ŵa rangi ya dhahabu na machungwa wakiogelea ndani ya tangi la kioo lililojaa maji, chini ya tangi kuna sokoto na mapambo machache pamoja na mawe makubwa, samaki wengi wamekusanyika katika sehemu moja hii inonekana kuwa ni ufugaji samaki wa mapambo.

Samaki wengi wa rangi ya dhahabu wakiogelea ndani ya tangi la samaki. Tangi hilo lina mimea mingi ya kibichi na mawe ya mapambo chini. Inaonekana kuwa ni ufugaji wa samaki wamapambo.

Bwawa la ufugaji samaki, likiwa na maji na miundo ya kusaidia shughuli za ufugaji. Linaonekana, kama eneo lililoundwa mahususi kwa ajili ya kilimo cha samaki. Hii ni sehemu muhimu ya shughuli za ufugaji samaki, inayochangia katika uzalishaji wa samaki kwa matumizi na biashara.

Kundi la mimea na miti michanga yenye majani mengi ya kijani kibichi, ikiwemo migomba iliyopandwa kwenye mifuko meupe na visado vidogo, ikiwa tayari kwa kupandwa na kuuzwa. Na nyuma yake kuna ukuta wa mawe na miti mikubwa.

Eneo la asili lenye miti na mimea mingi, mbele kuna maji yaliyotuama na nyasi ndefu, huku nyuma kukiwa na vichaka na miti mingi ya kijani. Mandhari haya yanawakilisha mazingira ya misitu au mapori, ambapo mimea na miti inakuwa kwa wingi na bila kuingiliwa sana na bianadamu.

Eneo la asili lenye miti mingi mirefu na mikubwa, hasa yenye majani mengi, kuna mto unaopita katikati ya miti hiyo na daraja dogo la chuma la kijani kibichi limejengwa kuvuka kijito hicho. Mimea mingi ya kijani inafunika ardhi, ikionesha mazingira yenye uoto wa asili usioingiliwa sana.

Eneo kubwa lenye miche mingi midogo ya miti ikiwa imepandwa kwenye mifuko midogo ya plastiki ya rangi nyeusi na kupangwa kwa safu ndefu. Baadhi ya watu wanaonekana wakihudumia miche hiyo kuashiria vitalu ya miti au mradi wa upandaji miti. Hii inaonyesha juhudi za kukua na kutunza miti.

Mwanamume mzima akimwagilia mimea michanga shambani au bustanini, akitumia chombo cha kumwagilia maji chenye rangi ya kijani. Kuna miti mingine kwa mbali, hii inaakisi shughuli ya kukuza miti au misitu katika jamii.

Shamba lenye mimea michanga iliyopandwa katika vitalu vilivyopangwa vizuri. Kuna watu wawili shambani mmoja anafanya kazi na jembe na mwingine akiwa na beseni jekundu. Nyuma ya shamba kuna mstari wa miti mingi, hii inaakisi shughuli ya kuongeza msitu na miti katika jamii.

Mzee akifanya kazi katika kitalu cha miti, labda akipanda au kutunza miche midogo. Ameinama akifanya kazi kwa uangalifu, karibu na safu ndefu za miche iliyopandwa kwenye mifuko midogo meusi. Nyuma yake kuna wavu mweusi. Hii inaashiria jitihada za upandaji miti au urejeshaji wa misitu, jambo muhimu kwa mazingira na shule.

Njia nyembamba ya udongo inayopitia msitu mnene. Miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi inafunika eneo hilo ikitoa kivuli kikubwa kwenye njia. Kuna mimea midogo na vichaka vilivyo tapakaa pande zote za njia. Hali hii inaonesha mazingira ya misitu asili inaweza kuashiria umuhimu wa uhifadhi wa misitu.

Daraja la mbao lililojengwa juu ya mkondo mdogo wa maji au mto, ikipitia msitu mnene. Miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo, na sehemu ya daraja inaonekana kuwa na matawi au magogo ya asili. Hii inaashiria miundombinu iliyotengenezwa kwa ajili ya kupita ndani ya misitu na inaonyesha mazingira asili ya misitu.

Mimea ya kijani kibichi imepandwa kupitia matundu kwenye bodi ya juu nyeupe huku mizizi meupe ikining'inia chini kuelekea kwenye maji yenye virutubisho. Na kuna bodi nyingine yenye mimea iliyoelea kwenye maji haya, huu ni mfumo wa kilimo bila udongo.

Mfumo wa bustani wima, uliowekwa kando ya ukuta wa mbao au uzio, mimea mbalimbali ya kijani kibichi, imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyowekwa kwa safu, pamoja na masanduku ya kupandia yaliyowekwa chini, ikionyesha matumizi kilimo cha haidroponi.

Mwanaume mmoja amevaa shati la mistari na suruali nyeusi amesimama katikati ya shamba la kisasa la bustani, anaonekana akikagua mimea midogo ya kijani iliyopangwa kwa safu ikiashiria mfumo wa kilimo cha hydropon au chafu. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yanayoonekana kupita kwa mistari mirefu yakitumika kama vyombo vya kupandia muundo wa chafu unaonekana kwa juu na nyuma.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea mbalimbali ya kijani kibichi imepandwa katika mabomba meupe yaliyopangwa katika safu. Mabomba haya yamefungwa kwenye fremu za chuma. Mimea mingine iliyopandwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyowekwa chini kuashiria bustani ya kisasa inayotumia teknolojia ya hali ya juu.

Mfumo wa haidroponi wenye chombo kikubwa cha bluu. Ndani yake kuna vyungu vyeusi yenye mimea kijani. Chini ya mimea ndani ya vyungu kuna mawe madogo meupe ambayo yanafananana na kokoto. Upande wa kulia na chini, kuna sehemu iliyojengwa kwa mbao ambayo chombo hicho kimewekwa. Pembeni kuna vifaa vya haidroponi kama pampu ndogo ya hewa. Mfumo huu hutumika kuotesha mimea bila udongo.

Mfumo wa haidroponi, ambao mimea ya kijani kibichi imepandwa kwenye vyombo vyeusi vilivyo ndani ya chombo cheupe, mizizi yao inaonekana wazi ikining'inia ndani ya chombo hicho, ikionesha kilimo bila udongo.

Ndani ya safu yenye mimea ya kijani kibichi iliopandwa kwa mfumo wa hydroponiki upande wa kushoto kuna mimea midogo kwenye mabomba meupe upande wa kulia kuna mimea ya kijani kibichi mikubwa zaidi kwenye mabomba meupe. mfumo huu unaakisi uwezo wa kuzalisha chakula kwa ufanisi zaidi.

Mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu ndefu juu yake kuna wavu wa kuzuia jua ,inaashiria kilimo kinachodhibitiwa kinachotegemea maji na virutubisho, na inaonesha kilimo cha kisasa.

Mimea ya majani ya kijani kibichi, ikiwa imepandwa kwenye mifumo ya mabomba meupe, mimea hiyo imepandwa katika safu nadhifu, ikionesha jinsi inavyolimwa bila kutumia udongo, bali kwa kutegemea maji yenye virutubisho. Hii ni njia ya kisasa ya kukuza mazao.

Mmea mchanga unaoonekana kama mche ukiwa umepandwa kwenye kikombe kidogo cheusi kikombe hicho kimewekwa kwenye bomba jeupe ikwa sehemu ya huo mfumo. Nyuma mimea mingine midogo inaonekana ikwa imepangwa kwa mbali kwa umbali sawa hii inaonyesha mfumo wa kilimo kisicho na udongo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponi ambapo mimea inakuza bila udongo badala yake ukitumia maji yenye virutubisho. Tunaona safu ndefu za mabomba meupe yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na kila shimo lina mmea mdogo unaokua. Mfumo huu unaashiria teknolojia ya kisasa ya kilimo ambayo inazidi kutumia katika maeneo mengi hasa katika maeneo yenye uhaba wa ardhi au maji, inaonyesha njia bora na endelevu ya kuzalisha mazao.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambao mimea inalimwa bila kutumia ardhi, kuna mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa ndani yake kukiwa na mimea midogo ya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa kwenye matundu yaliyotobolewa kwenye mabomba hayo ikionesha jinsi mfumo huu unavyotumia maji yenye virutubisho badala ya ardhi, huu ni mfano kamili wa kilimo cha mimea maji.

Mashine kubwa ya kulimia aina ya trekta la kijani na njano lenye matairi makubwa meusi likivuta jembe shambani likilima udongo mweusi na wenye matuta. Nyuma ya trekta kuna vumbi linaloinuka kutokana na shughuli ya kulima anga linaonekana wazi na bluu likionyesha hali ya hewa nzuri ya kilimo.

Shamba la kilimo cha viwanda lililojaa mimea ya kijani kibichi ya mahindi iliyopandwa kwa safu ndefu, kwa mbali kuna safu ya miti na vilima vidogo, huku anga ni la wazi lenye mawingu meupe. Mazao haya huvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa na kusindikwa, halafu ndipo kupelekwa sokoni.

Miundo mikubwa meupe ambayo ni nyumba ya kukuza mimea imejengwa juu ya shamba lenye mimea midogo ya kijani, nyuma yake kuna milima iliyofunikwa na miti hii inaishia matumizi ya teknolojia teknolojia ikisikiliza katika kilimo cha viwanda kwa ajili ya kudhibiti mazingira ya ukuaji wa mazao.

Banda kubwa la kisasa lenye kuku wengi weupe walioko sakafuni. Kuna mifumo ya kulisha na kunywesha kuku hao, ambayo ni vyombo vyekundu na vyeupe vilivyosambazwa katika eneo lote la banda. Taa zinazo angaza kutoka juu zinaonyesha kuwa ni mazingira yaliyodhibitiwa kikamilifu. Hii inaashiria kilimo cha kuku cha viwanda kwa ajili ya uzalishaji wa nyama au mayai kwa kiwango kikubwa.

Shamba kubwa la kahawa lenye mimea mingi iliyojaa matunda ya kahawa. Mkaka mmoja akiwa amevalia nguo za kawaida anaonekana amesimama katikati ya shamba akionyesha shughuli za kilimo, nyuma yake kuna miti mingi ya kahawa na miti mikubwa. Hii inaashiria kilimo cha mazao ya biashara.

Shamba kubwa la kuku la kibiashara lenye mabanda marefu yaliojaa kuku, kuku wengi wanaonekana wakiishi kwenye hizo mabanda zilizopangwa kwa safu ndefu zikionyesha uzalishaji mkubwa wa viwanda, pia kunamayai chini kwenye hivyo vibanda. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda chini ya paa kubwa la chuma ama bati na kuna nafasi katikati ya mabanda ya kuku.

Shamba kubwa la mboga za kijani kibichi, zilizopandwa kwa safu nadhifu, mistari mirefu na idadi kubwa ya mimea inaashiria kilimo cha kisasa au cha viwanda, ambapo mazao hulimwa kwa wingi kwa ajili ya biashara. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri na mimea inakua vizuri, ikionyesha usimamizi wa shamba.

Wafanyakazi katika kiwanda cha usindikaji wa maua wakiwa wamevalia sare za kazi, wanapanga kwa makini maua mbalimbali tayari kwa ajili ya kufungasha na kusafirisha. Hii ni taswira halisi ya kilimo cha maua, kwa kiwango cha viwanda.

Banda kubwa la kuku ambapo kuna maelfu ya kuku weupe waliojaa sakafuni. Kuna mifumo ya kulisha na kunywesha kuku pamoja na taa zilizotoa mwanga. Hii inaakisi mfumo wa ufugaji wa kisasa wa kuku unaotumika kwa uzalishaji mkubwa wa kibiashara.

Kituo cha usindikaji wa mazao ya kilimo cha viwanda. Kuna nyanya nyingi zikisafirishwa kwenye mikanda maalumu ya usafirishaji zikipangwa kwenye masanduku ya kijani. Utaratibu huu unahakikisha ufanisi na usafirishaji wa mazao kabla hayajafika sokoni. Ni mfumo wa kisasa, unaotumika katika kilimo kikubwa.

Ng’ombe wengi wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamepangwa katika vibanda maalumu vya kulisha. Kuna miundo ya chuma inayowatenganisha ikionesha mfumo wa kilimo cha viwanda. Mazingira haya yameundwa yakisisitiza ufanisi wa mifumo ya kisasa ya ufugaji.

Kuku wengi wadogo weusi na weupe wakiwa wametawanyika kwenye sakafu , Kuna vyombo vyeupe vya kunywea maji kwaajili yao na chini Kukiwa na randa randa hii inaonyesha ufugaji wa kuku kwa kiwango kikubwa unaofanyika katika kilimo Cha viwanda .

Mahema marefu meupe yanayofanana na vitalu vikubwa, yaliyopangwa kwa safu, haya yanatumika kwa kilimo cha viwanda. Mbele ya majengo hayo kuna eneo lenye miti na vichaka, na kwa mbali nyuma ya vitalu kuna mnara mrefu wa mawasiliano. Anga ni bluu isiyo na mawingu mengi, hii inaashiria uzalishaji wa mazao kwa wingi.

Wafanyakazi wengi wakiwa wamevalia sare za bluu na kofia, wakipanga nyanya kwenye mkanda mrefu wa kusafirisha ndani ya kiwanda. Hii inaakisi mchakato wa kilimo cha kiwanda.

Shamba kubwa la ndizi lenye migomba mirefu lililopangwa safu ndefu na kubeba ndizi nyingi mbichi. Chini ya migomba kuna udongo na mabaki ya mimea ikionesha mazingira ya shamba lililotayarishwa kwa kilimo. Shamba hili linaonesha uzalishaji wa kilimo cha viwanda.

vitunguu vingi vilivyo komaa vikiwa vimetawanyika juu ya ardhi au sehemu tambarare mtu mmoja anaonekana akiwa amevaa jinzi ya bluu na mikono yake ipo katikati ya vitunguu akivishika au kukusanya pia kuna baadhi ya vitunguu vingine vinaonekana vikiwekwa kwenye mfuko hii inahisi shughuli ya uvunaji au upangaji wa mazao kwa kiwango kikubwa muhimu katika kilimo cha kiwanda.

Sehemu ya shamba lenye udongo usio na mimea, katika eneo la karibu, likiwa na mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyojazwa juu ya ardhi kwa mistari iliyonyooka. Pembeni na nyuma ya sehemu hiyo, kuna nyasi ya kijani kibichi.

Shamba lenye udongo lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mistari mirefu iliyochimbwa. Katikati ya mistari hiyo kuna mifereji midogo yenye maji ikiashiria mfumo wa umwagiliaji. Kwa mbali kuna miti na majengo machache yakionesha kuwa shamba hili linafanya kazi kikamilifu na linatumia teknolojia ya umwagiliaji kwa ajili ya kilimo.

Shamba lililolimwa kwa misatri mirefu na nadhifu katikati ya mistari hiyo kuna mabomba miembamba meusi iliyolala chini ikipitisha maji moja kwa moja kwenye mimea midogo ya kijani iliyopandwa. Udongo unaonekana kuwa na unyevu ukionyesha kuwa maji yametoka kwenye mabomba hayo, kwa mbali kuna miti michache na anga lililowazi. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lenye mistari ya mimea iliyopandwa katikati kuna bomba likiwa limetandazwa chini mipira midogo ya kumwagilia maji, kuna kibao kidogo cha bluu chenye maandishi 'my project' kimechomekwa ardhini. Shughuli hii ina wakilisha mfumo wa umwagiliaji wa kisasa kuhakikidha maji yanapatikana kwenye mimea.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu. Mifumo ya umwagiliaji yenye bomba inaonekana ikinyunyiza maji juu ya mimea, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji. Kwa mbali kuna miti. Hii inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia mifumo ya umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaofanya kazi shambani. Kuna bomba la chuma limelala chini katikati ya mimea midogo iliyopandwa kwa safu na juu yake kuna kifaa cha kunyunyizia maji kinachorusha maji hewani. Hii inaonyesha matumizi ya mifumo ya umwagiliaji kusaidia mimea kupata maji ya kutosha.

Shamba la mazao lililopangika vizuri lenye mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye mistari mirefu, kando ya kila mistari ya mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone ambapo kuna mipira ya maji meusi inayoashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizonyooka. Katikati ya safu hizo, kuna bomba inayopita chini, ambayo inaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kutoa maji moja kwa moja kwenye mimea . Mfumo huo wa kutoa maji kwenye matone au kwa njia maalumu kwenye mizizi ya mimea, inawezesha mimea kupata maji na kukua vizuri.

Mimea midogo ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa safu, ikiwa na mabomba meusi madogo ya umwagiliaji, pia kuna bomba kubwa la bluu linalosambaza maji kwenye mfumo. Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Mandhari pana yenye ardhi kame yenye mimea michache na miti iliyotawanyika, vilima vikionekana kwa mbali na kuna miundo michache inayofanana na nyumba au makazi iliyozungukwa na miti ikionyesha uwepo wa maisha ya binadamu katikati ya mandhari hiyo pana na asili. Anga linaonekana wazi ikiongeza uwazi kwa mandhari vinaonekana kwa mbali.

Mandhari pana na nzuri ya milima mingi yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa imefunikwa na miti na mimea. Mbele kuna barabara iliyopinda ikipita katikati ya mandhari hiyo. Anga linaonekana la bluu na mawingu meupemeupe likiongeza uzuri wa eneo hilo Kwa mbali milima mengine inaonekana ikiwa imefunikwa na ukungu kidogo. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa asili na utulivu wa milima.

Mandhari pana ya milima na mabonde yaliyojitandika mbali. mbele upande wa kushoto kuna sehemu ya mlima mkubwa iliyoinuka huku chini yake kukiwa na bonde pana lililojaa miti na mimea mingi ya kijani iliyosambaa, anga linaonekana wazi lenye mawingu meupemeupu na kuna ukungu kidogo unaoashiria umbali wa milima. mazingira haya yanaonyesha uzuri na ukubwa wa mandhari ya asili.

Mandhari ya kuvutia yenye ziwa lililojaa maji ya bluu yenye kutafakari anga, ziwa hilo limezungukwa na kingo za za juu za kijani kibichi na majani yaliyo kauka na kwambali kuna milima na anga la bluu lenye mawingu meupe.

Mandhari tulivu ya asili ambapo kuna ziwa kubwa lenye maji, pembezoni mwa ziwa kuna miti mingi na upande wa kulia kuna cha kijadi kilichojengwa juu ya nguzo pembeni ya maji na pia kuna ndege wawili. Anga lina mawingu meupe na jua linachomoza au kutua, mandhari ni nzuri ya asili inaovutia ikisistiza uzuri wa mazingira na utulivu wake.

Mandhari ya mto mpana uliyo tulia, ukipita katikati ya mabonde yenye miinuko ya udongo na mimea ya kijani kibichi pande zote mbili, huku anga ikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika mazingira haya ayana muingiriano na watu na inaonyesha mandhari ya asili.

Mandhari pana ya milima ya mabonde yaliyo jitandika mbali. Mbele upande wa kushoto kuna sehemu ya mlima mkubwa iliyo inuka na kufunikwa na mimea ya kijani huku chini yake kukiwa na bonde lililojaa miti na mimea mingi iliyosambaa hadi mbali. Mandhari inaonekana ina bluu na mawingu meupe. Mazingira yanaonesha ukubwa na uzuri wa mandhari asilia

Mandhari pana na ya kuvutia ya eneo la ziwa au bahari chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika, upande wa kushoto kuna ardhi iliyoinuka kidogo yenye mimea yenye kijani kibichi na njia zinazoonekana, maji yanaonekana yakionesha tafakari ya mawingu ni mandhari tulivu na nzuri sana.

Mandhari nzuri ya milima yenye rutuba. Mbele kabisa kuna shamba lenye mimea mifupi ya kijani kibichi na nyuma yake kuna milima mingi iliyofunikwa na misitu minene ya kijani. Anga lina mawingu meupemeupe na kuna miti mirefu pande zote mbili, ikiongeza uzuri wa mandhari.

Mazingira ya asili ya wanyamapori yamekutana na jiji kubwa, mbele kuna eneo pana la nyasi za kijani na miti michache ikionyesha mandhari ya wanyama, katikati ya eneo hilo kuna twiga mmoja akisimama, nyuma anga linatawala na kwa mbali majengo marefu ya jiji yakionekana kujitokeza dhidi ya anga yakionesha maendeleo ya miji, hii inaashiria mchanganyiko wa maisha ya pori na maisha ya jiji.

Mandhari kame na milima mikubwa yenye miundo ya ajabu, katikati kuna barabara ya vumbi inayoelekea mbali ikiwa imezungukwa na miti michache iliyosambaa yenye majani makavu. Anga ni bluu safi. Hii inaonekana kuwa eneo la jangwa au nusu jangwa, lenye mimea michache inayostahimili ukame.

Mandhari pana ya asili maji na mimea, kwa mbele kuna maji machache na nyasi ndefu za kijani pamoja na mtubwi uliopembeni yake, nyuma yake kuna eneo kubwa la maji likionekana kama ziwa au mto anga ni la bluu lenye mawingu kidogo ni mandhari tulivu na yenye uzuri wa kiasili.

Mandhari ya milima mikubwa yenye miamba, baadhi ikiwa na barafu. Mbele ya milima kuna mimea ya kijani. Anga ni bluu na mawingu meupe yaliyotawanyika. Hii inaonekana kuwa ni eneo la milima mirefu wenye barafu.

Mandhari pana ya asili, katikati kuna bonde refu lenye upande mmoja ukionesha miamba mikubwa mirefu na upande mwingine wenye mimea michache ya kijani kibichi. Chini ya bonde kuna eneo la maji au ziwa dogo. Mandhari hii inaakisi utofauti wa kiasili wa bonde.

Milima mikubwa ikiwa imefunikwa kwa ukijani kibichi, ikipanda juu angani. Kati yake kuna bonde pana lililojaa majani mabichi na udongo. Anga lina mawingu meupemeupe likikamilisha mandhari haya yenye uhai na utulivu mkubwa.

Mlima mkubwa uliofunikwa na miti na mimea ya kijani kibichi. Sehemu ya chini ina nyasi na mimea midogo. Anga lina mawingu meupe na kuongeza uzuri wa mandhari. Hii inaakisi taswira ya utulivu na asili isiyoingiliwa na binadamu.

Mandhari pana ya nyika yenye miti michache iliyotawanyika, anga ni bluu hakuna mawingu mengi, kuna baadhi ya miti inaonekana kuwa na umbo la mwamvuri, udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia inaonekana kuwa eneo la wazi labda savana au pori.

Mandhari ya mlima yenye nyasi ndefu na vichaka vya rangi ya kijani na kijivu. Mimea ya asili kama vile yenye majani mapana, imeota katikati ya mawe na udongo wa rangi ya udongo mkavu. Kwa mbali kuna mlima wenye miamba mikubwa ya giza na mazingira yote yanaonekana kuwa tulivu na safi. Mandhari hii inaonyesha uzuri wa uoto wa asili na utulivu wa maeneo ya milimani.

Mandhari ya mto chenye maji yakipita katikati ya mawe au mimea midogo. Upande mwa maji kuna maeneo yenye nyasi na vichaka kwa mbali nyuma kuna vilima vyenye mimea michache na udongo unaoonekana kuwa mkavu na anga juu ni jepesi, inaonekana kuwa ni eneo la asili lisilo na shughuli za binadamu.

Mandhari ya asili yenye kuvutia, ambapo miamba mikubwa yenye maumbo ya kipekee imesimama katikati ya miti mirefu na kijani kibichi. Anga la bluu na mawingu mepesi linaongeza uzuri wa eneo hilo la wazi. Hii ni taswira halisi ya mandhari ya kiasili.

Mandhari pana ya asili ambapo mto unapita katikati ya mandhari, ukijipinda na kutengeneza kingo zenye miti na vichaka. Eneo kubwa linafunikwa na nyasi na miti midogo iliyo tawanyika, likionesha eneo la pori. Rangi za kijani na kahawia zinatawala zikiwakilisha mimea na udongo. Hali hii inaweza kuwa sehemu ya hifadhi la wanyama pori au eneo la asili, likionesha uzuri wa ardhi yetu.

Mandhari ya kupendeza yenye tembo mmoja mkubwa, akitembea kwenye nyika yenye nyasi kavu. Nyuma yake kuna miti michache iliyotawanyika, na kwa mbali kabisa kuna mlima mkubwa wenye theluji juu. Anga ni bluu isiyo na mawingu mengi, inaonekana kuwa eneo la wanyama pori labda karibu na mlima mashuhuri.

Mandhari tulivu na ya asili yenye mti mmoja mkubwa wenye matawi mengi ukisimama katikati, mbele yake kuna njia ya udongo inayoelekea mbali ikipitia eneo la nyasi kavu, nyuma kuna milima au vilima vikiongeza kina na uzuri kwenye mandhari, anga ni bluu safi ikipendekeza siku yenye jua kali, hii ni taswira ya utulivu na asili isiyoguswa.

Eneo kubwa lenye nyasi ndefu za kijani kibichi, kwa mbali Kuna mstari wa miti michache iliyotawanyika ikiwa imesimama pekee yake kwenye uwanda huu. Eneo linaonekana kuwa jeupe labda mawingu au hali ya hewa ya ukungu, kwa ujumla ni madhari yenye nafasi kubwa na ikionyesha uzuri wa asili.

Mandhari asili yenye mto au kijito, kinachopita katikati ya eneo lenye mimea mingi ya kijani kibichi. Upande mmoja wa mto kuna bonde au ukingo wa ardhi wenye miamba na udongo wazi. Juu ya bonde hilo na kando kando ya mto kuna miti mingi. Anga linaonekana kuwa nyepesi.

Mazingira mazuri yenye mto unaotiririka katikati huku ukingo wake ukiwa na miti mingi kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna muundo fulani unaonekana kama nguzo au jengo dogo linalojengwa kwa zege, labda sehemu ya miundombinu ya maji. Anga linaonekana wazi na linaakisi vizuri kwenye maji kutengeneza mandhari tulivu ya kuvutia. Mandhari haya yanaonyesha uzuri wa asili na utulivu.

Mandhari nzuri yenye wanyamapori wa kuvutia. Kuna kundi la pundamilia wakilisha na kutembea kwenye nyasi za kijani kibichi, pia twiga kadhaa wanaonekana wakichunguza miti mifupi iliyotawanyika eneo hilo. Miti michache ya kiafrika na vichaka vinachangia uzuri wa mazingira hayo ya asili, inayoashiria uwepo wa mbuga ya wanyama au hifadhi wa asili.

Mandhari nzuri na pana yenye milima iliyojaa mimea kijani kibichi, anga linaonekana nzuri hii ni taswira halisi ya madhari asilia ikionyesha uziru wa mazingira huruma yasiyoingiliwa sana na binadamu

Zizi la mifugo lenye mbuzi wengi, wakiwa wamejipanga kwenye sehemu ya kulishia kwenye ua ya mbao, wakiangalia mbele na wengine kwa chini. Shuguli hii ya ufugaji wa mbuzi kwa ajili ya uzalishaji wa nyama na maziwa, na kwa ajili ya kuuza.

Kundi kubwa la mbuzi wakiwa na rangi nyeupe na wengine wakiwa na mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, na wengine wakiwa na mchanganyiko wa rangi nyeupe na ya ugoro, wakiwa wamekusanyika ndani ya boma lililojengwa kwa miti mirefu na ardhi ikiwa kavu. Anga ni la bluu na mawingu meupe, mazingira haya yanawakilisha ufugaji wa mbuzi kwa ajili ya biashara.

Mwanamume aliyevaa mavazi ya kazi amesimama mbele ya banda la kuku ameshika kuku wawili mikononi mwake chini yake na ndani ya banda kuna kuku wengi wa rangi mbalimbali kuashiria shughuli kubwa ya ufugaji wa kuku .

Banda kubwa la kuku lililojengwa kwa nguzo na paa la bati, chini ya banda kuna matandazo yanayoonekana kama maranda ya mbao. Na kuku wengi wa rangi mbalimbali wametawanyika wakitembea. Pia kuna vyombo vya kulishia au kunyweshea maji vilivyowekwa chini kwa ajili ya kuku, watu wawili wakiwa wamevaa makoti meupe na buti wanasimama katikati ya kuku wakisimamia shughuli za ufugaji.

Kuku wengi wa rangi mbalimbali kama vile kahawia, weupe na weusi wakiwa wametawanyika chini katika eneo la wazi. Watu wawili mwanaume na mwanamke wamevalia mavazi meupe na wanawalisha kuku hao nyuma ya kuna uzio, wa nyavu na mlango ambapo kuna watu wawili wanawaangalia shuhuli hiyo ya ufugaji wa kuku usahidia katika kuzalisha nyama na mayai.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara, akiinama katikati ya kuku wengi walioenea chini ya banda. Anaonekana akishika ndoo ndogo ya chuma, anachotumia kuwapa kuku chakula au virutubisho. Nyuma yake kuna vizimba vya kuku kuashiria mazingira ya ufugaji wa kuku.

Kanga mkubwa akiwa na vifaranga vyake vingi, wote wakiwa wamekusanyika pamoja kwenye nyasi. Vifaranga hao wanajificha karibu na mama yao. Hii inaonesha shughuli za ufugaji wa kanga.

Shamba dogo au bustani, ambapo watu wanne wakiwemo wanaume wawili na wanawake wawili, wamesimama kando ya tuta dogo la udongo. Mwanamke wa upande wa kushoto na mwanaume wa katikati wameshikilia paketi ndogo ya mbegu, wakizifukia kwenye tuta hilo dogo. Tuta hilo pia lina miche ya kijani kibichi.

Shamba lenye mimea midogo ya kijani kibichi ambayo ni mahindi iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyopinda, inaashiria kilimo cha mbegu ambapo mimea inatunzwa kwa uangalifu, ili kutoa mbegu bora kwa ajili ya kilimo cha baadae.

Paketi ya mbegu yenye rangi ya kijani na dhahabu ikionyesha ya "royal seed", katikati ya paketi kuna picha ya mboga ya majani ya dhambarau yenye jina la ragio chini yake, pia kuna kibandiko chenye neno mseto kuashiria aina maalumu ya mbegu.

Bidhaa mbalimbali za nafaka na mbegu, zilizopangwa kwenye meza. Ikiwa katika vifungashio vya karatasi au mifuko ya uwazi. Baadhi ya vifungashio vina majina ya bidhaa hizo. Zikionesha aina tofauti za mbegu au mazao ya kilimo yanayohusiana na biashara ya mbegu.

Shamba lenye mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari mirefu na nadhifu. Kila mstari una bomba jeusi la umwagiliaji likionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo cha mbegu.

Ndani ya chafu kubwa na ya kisasa iliyo na safu ndefu za mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye safu. Huku mifumo ya umwagiliaji ikiwepo. Sehemu ya katikati inaonekana kuwa na kamba za manjano zinazoning’inia. Mfumo huu ni wa kisasa wa kilimo cha mazao ya mbegu ndani ya chafu.

Shamba lenye safu ndefu za mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo zikifuata mistari iliyonyooka. Katika safu za mimea kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone au mpira wa mwagiliaji uliotandazwa chini. Shughuli hii inahakikisha ukuaji bora wa mimea na uzalishaji wa mbegu bora kwa wakulima, jambo muhimu kwa sekta ya kilimo.

Paketi ya mbegu ikiwa na rangi ya kijani na njano. Paketi hii ina nembo ya" EAC" na jina la mbegu boga dogo la sukari, pamoja na picha ya maboga mawili madogo. Hii inaashiria ni bidhaa inayohusiana na kilimo cha mbegu.

Magunia mengi yaliyojaa aina mbalimbali za nafaka au mbegu, kila gunia lina mbegu za rangi na maumbo tofauti kama kunde, maharage na nafaka nyinginezo, magunia yamewekwa pamoja kuonyesha wingi wa mbegu hizo, mbegu hizi hutumika shambani kulima mazao mbalimbali.

Pakiti ya mbegu ikiwa imewekwa juu ya sehemu nyeusi au meza. Pakiti hiyo ni ya rangi ya kijani kibichi, nyeupe na ya dhahabu; na ina nembo ya (royal seed), juu Katikati ya pakiti kuna picha ya mboga ya kijani, pia kuna maandishi mengine madogo kwenye duara jekundu. Pakiti hiyo ina mbegu ambayo imetayarishwa tayari kwa mkulima kuipanda shambani.

Mbegu zikiwa zimewekwa kwenye bakuli ndogo. Kila bakuli lina kiasi kidogo cha mbegu tofauti, zikiwa na rangi na maumbo mbalimbali. Baadhi ya bakuli zinaonekana kuwa na lebo, hii inaashiria aina mbalimbali za mbegu zinazotumika shambani kulima mazao.

Paketi ya mbegu ikiwa na jina la chapa ya 'EASEED', mbegu hizi ni za mchicha wa aina ya 'IndianPalak' na paketi ina picha ya majani ya mchicha. Hii inaashiria bidhaa muhimu kwa kilimo tayari kwa ajili ya kupanda shambani.

Magunia mengi yaliyojazwa nafaka na mbegu mbalimbali yakiwa yamepangwa kando ya njia. Juu ya baadhi ya magunia kuna mizani ikionyesha kuwa zinauzwa. Hii inakisi baishara ya mbegu au mazao ya nafaka ambayo ni muhimu katika kilimo.

Shamba lenye miche mingi midogo iliyopandwa kwenye trei maalumu, ikiashiria hatua za mwanzo za ukuzaji mimea. Kuna aina mbalimbali za miche zingine zikiwa na majani ya kijani kibichi na zingine zenye rangi nyekundu au kahawia, zikionyesha kuwa ni mbegu tofauti. Hii ni sehemu muhimu ya kilimo cha mbegu au uandaaji wa miche kwa mashamba makubwa kuhakikisha ukuaji bora na kudhibiti mazingira ya awali ya mimea.

Paketi ndogo ya mbegu kutoka kampuni ya simlo, mbegu hizi ni za mboga aina ya “ethopian kale nzoia green” na paketi inapicha ya mmea huo hii inaashiria bidhaa ya kilimo cha mbegu kwaajili ya kupanda.

Mifuko mikubwa iliyo jaa nafaka mbalimbali kama vile : mahindi, maharage na nafaka zingine juu yake, kuna mabango yaliyo andikwa majina ya nafaka mbalimbali kama njugu, hizi nafaka hutumika kwenye kilimo cha mbegu cha kuzalisha mimea tofauti tofauti.

Mkusanyiko wa paketi mbalimbali za mbegu zilizopangwa vizuri. Kila paketi ina picha ya mboga au mmea inayotarajiwa kukua kama vile nyanya, pilipili hoho, na mboga nyingine. Huu ni mfano halisi wa bidhaa zinazopatikana katika maduka ya kilimo, ambapo wakulima na bustani ndogo wanaweza kupata mbegu bora kwa ajili ya upandaji. Zinawakilisha sehemu muhimu ya kilimo cha mbegu kuhakikisha upatikanaji wa mazao mbalimbali.

Duka la mbegu na vifaa vya kilimo, mwanamke labda mmiliki au muuzaji amesimama nyuma ya kaunti iliyo na mifuko kadhaa ya mbegu, nyuma yake zimejaa paketi ndogo za mbegu mbalimbali labda mazao tofauti kama vile: mboga, nafaka au maua. Duka hili ni muhimu sana kwa wakulima likitoa mahitaji maalumu kwa ajili ya kilimo na kuhakikisha upatikanaji wa mbegu bora.

Mbegu nyingi zilizoota, zikiwa zimepandwa kwenye vidonge vidogo vya udongo au vyombo maalumu. Vilivyopangwa vizuri ndani ya trei nyeusi. Kila kidonge kina mche mmoja au miwili midogo yenye majani machanga ya kijani kibichi. Hii inaonyesha hatua za mwanzo za kilimo cha mbegu au uundaji wa miche.

Mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo miche midogo ya mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri katika udongo, karibu na kila safu ya miche kuna mirija mwembamba mweusi, inayoonekana kuwa sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Hii inaashiria kilimo kinachoanza na mbegu au miche, ambacho ni muhimu katika uzalishaji wa mazao.

Paketi ya mbegu ya kabichi kutoka kampuni ya (EASEED) ikiwa na picha kubwa ya kabichi iliyokomaa. Mbele pakiti hiyo ina rangi ya njano na kijani na pia ina nembo ndogo zinazoashiria ubora au sifa za mbegu. Hii ni bidhaa inayotumika katika kilimo cha mbegu ikionyesha aina ya mbegu inayopatikana sokoni kwa ajili ya kupanda.

Paketi ya mbegu za tikitimaji za aina ya sukari fandi chapa 'exover' paketi ina picha ya tikitimaji iliyokomaa ikionyesha rangi ya kijani nje na ingine nyekundu ndani hii inaonyesha uzito wa mbegu ndani ambayo ni glam tano hii inashilia bidhaa inayohusiana na kilimo na uzalishaji wa mbegu.

Mimea midogo ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa safu nadhifu kwenye udongo, kuna mabomba ya umwagiliaji ya rangi ya kijani yaliolala kandokando ya kila safu, hii inaonyesha hatua ya awali ya kilimo cha mazao kutoka kwenye mbegu, ikisisitiza umuhimu wa mbegu bora na mifumo ya kisasa ya kilimo.

Paketi nne za mbegu za maua, kila moja ikiwa na picha ya maua tofauti yenye rangi maridadi, tunaona maua ya pinki, zambarau, meupe na njano. Paketi hizi ni muhimu katika kilimo cha mbegu, zikihakikisha upatikanaji wa aina mbalimbali za maua kwa ajili ya kupanda.

Paketi moja ya mbegu yenye nembo ya "royal seed". Kwenye pakti hiyo kuna picha ya nyanya yenye kuvutia, ikionyesha aina ya mboga itakavyokuwa. Paketi ina rangi ya kijani na nyekundu, ikiisisitiza umuhimu wa mbegu bora katika kilimo cha mboga.

Makopo manne yaliyopangwa yakiwa na lebo zenye maandishi, "mbegu za simlaw", ndani yake kukiwa na mimea ya kijani. Makopo haya yanawakilisha mbegu za kibiashara zinazotayarishwa, kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali.

Kundi la mbwa wengi wa rangi na saizi mbalimbali, wakicheza au wakiwa wametulia kwenye nyasi za kijani kibichi. Wengine wanaonekana wakitabasamu, na ndimi zao zikiwa nje wakionyesha furaha na afya nzuri.

Banda la wanyama lililojengwa kwa mbao, na kufunikwa kwa wavu wa chuma ndani ya banda hilo kuna mbwa wawili wakiwa wametulia. Banda hili liko kwenye eneo la nyasi likiwa limezungukwa na uzio wa mbao na miti, kwa nyuma. Hii inawakilisha mahali pa kutunzia wanyama au kituo cha uangalizi wa wanyama.

Mbwa mwenye rangi nyepesi akila au akinywa kutoka kwenye bakuli mbili za chuma zilizowekwa kwenye sakafu ya mbao, nyuma yake kuna kibanda kizuri cha mbwa cha mbao chenye rangi ya kahawia kinachoonekana kuwa na paa ndogo, kuna mimea ya kijani kwenye chungu karibu na kibanda hicho nyuma zaidi kuna miti mirefu na ya kijani kibichi. Sehemu hii ni muhimu katika kutunza mbwa.

Wataalamu wawili wa mifugo wakimhudumia mbwa. Mwanamke ambaye ni daktari wa mifugo amevalia nguo nyeupe na anachunguza sikio la mbwa wa rangi ya dhahabu, huku mwanaume akishikilia faili na peni. Mbwa huyo amesimama juu ya meza nyeupe ya uchunguzi. Hii inaashiria huduma ya kitaalamu ya afya ya wanyama katika kliniki ya mifugo.

Mbwa mkubwa mwenye rangi ya kahawia na nyeusi, akiwa ndani ya banda lake la mbao, ambalo limejengwa vizuri. Mbwa huyo anaonekana akitumia chombo cha kulia chakula au kunywea maji, ndani ya banda lake safi. Hii inaashiria utunzaji mzuri wa wanyama.

Sehemu ya nyuma ya gari la kubebea mizigo likiwa na milango yake wazi, ndani ya gari kuna vizimba kadhaa vya chuma na ndani ya vizimba hivyo, kuna mbwa wadogo kadhaa inaonekana kama gari linalotumika kusafirisha wanyama labda kwaajili ya huduma za afya ya wanyama au usafirishaji salama.

Eneo lililofungwa labda kwa ajili ya wanyama, liliotengenezwa kwa fensi ya chuma na sehemu ya mbao. Ndani ya eneo hilo kuna mbwa wawili waliofanana. Kwa nyuma kuna ukuta ambao una jengo dogo. Hii inaweza kuwakilisha eneo la kutunzia wanyama, labda katika kituo cha afya ya wanyama au mahali pakulea wanyama; jambo muhimu kwa huduma za wanyama.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wakiogesha paka mweupe kwenye beseni, mwanaume akimwagia paka maji kwa kutumika mpira uku mwanamke akishikilia mkono wake karibu na paka. Wote wawili wanevaa sare ya bluu na mwanamke amevaa barakoa, hali hii inayoashiria shunghuli inayohusia na utunzaji wa wanyama katika cliniki ya mifugo au kituo cha utunzaji wa wanyama .

Kundi la tembo pori wakiwemo tembo wawili wakubwa na wengine wadogo, mmoja wa ndovu wadogo na sehemu ya tembo wegine zinaonekana zikiwa na rangi nyekundu iliyosababishwa na udongo, tembo wakishikama pamoja wakionyesha umoja na ulezi wa familia huku mazingira asili yakiwa nyuma yao.

Mtu mmoja akiwa amepanda farasi akipita katikati ya misitu yenye miti mingi, iliyosimama wima na yenye rangi ya kijivu huku njia ikiwa na vumbi. Na kwa nyuma yake kuna farasi mwingine mwenye rangi nyeusi. Shughuli hii inaashiria utalii wa mazingira ya wanyama katika maeneo ya asili.

Ndege anayefanana na kozi au tai mdogo mwenye manyoya ya kijivu na meupe. akiwa ametua kwenye tawi kavu la mti. Macho yake ni makali yanayoonekana yakichungulia mazingira yake akionyesha umakini na utayari. Mandhari yanaonekana ni mazingira ya asili labda msitu au pori.

Twiga mrefu mwenye rangi za kahawia na manjano akisimama nyuma ya uzio wa chuma, na kichwa chake kimeinuka juu ya chuma. Nyuma ya uzio kuna miti na vichaka vya kijani kibichi vinavyoashiria mazingira ya asili au hifadhi ya wanyama.

Tembo mdogo mwenye rangi ya kahawia akila majani na matawi, yupo nje katika eneo lenye udongo mwekundu na miti mingi nyuma yake, kwa mbali upande wa kushoto kuna kundi la watu wakiwa wamesimama wakiangalia. Hii inaonekana kuwa hifadhi la wanyama pori au kituo cha kulelea tembo.

Kiumbe chenye shingo ndefu na madoa ya kahawia, ambacho kinafanana na twiga mdogo akiwa na kitu mdomoni. Kiumbe hicho kimesimama karibu na kitu kinachoonekana kama uzio, nyuma yake kuna miti mingine isiyo na majani mengi ikionyesha mazingira ya wazi au pori.

Tai mzuri akiwa ametulia kwenye tawi la mti. Manyoya yake ni meusi, meupe na kahawia na ana kichwa cheupe chenye macho na mdomo mkubwa wa njano. Nyuma yake kuna anga la bluu lililo wazi. Hii inaakisi uzuri wa ndege huyu wa pori.

Swala mwenye pembe ndefu, akila nyasi kwenye shamba lenye mimea, ya kijani kibichi. Mnyama huyo anaonekana akiwa huru, katika mazingira yake ya asili. Akionyesha uhai wa wanyama pori.

Tumbili mwenye manyoya ya rangi nyeusi na uso wenye macho makubwa, yenye manyoya ya rangi nyeupe, yuko karibu ya mimea ya kijani kibichi, pia huonyesha mazingira ya asili ya wanyama pori.